Haya ni mimea madogo ambayo mkulima amepanda na ameitumia karatasi ili zikuwe kubwa pole pole. Mtu akitaka kununua huwa unaenda kuona na kuitafuta wewe mwenyewe.

Hapa ni kiwanda pa kutengenezea maziwa na tunaona wafanyakazi wakikusanya mamitungi mengi pamoja na kumwaga maziwa haya ili waweze kutengeneza maziwa ya kuuzia wateja wao.

Ng'ombe huyu ambaye anakuna anakaguliwa na mkulima anatumia mashini ilikuikana kwa haraka ng'ombe kama hawa wanamaziwa mengi sana na wanahitaji chakula kwa uwingi

Watu hawa wako wakila mto na inaonekanaya kuwa hawa wamepakua. Kila sahani wameweka mchele na wako tayari kuyala.

Katika kilimo wa biashara upandaji wa ndizi ni jambo muhimu sana kwa kuwa wakulima ambao wamepanda ndizi mengi katika shamba lao wanaweza kuyavuna na kuuza.

Uuzaji ya maziwa katika nchi yetu ya Kenya umenawiri sana kwa vishindo kwa kuwa wakulima wanahimizwa na serikali yetu wakamue maziwa na wapeleke katika majumba ya kueka maziwa.

Ngo'mbe hawa wanakamuliwa kutumia matumizi ya mashini ili kupata maziwa mingi kwa haraka. Matumizi ya kukama, mtu akiwa na ng'ombe mingi mtu anahitajika kuwa na mashini hii.

Tunaona watu wawili ambao wamebeba mtungi nakumwaga maziwa wamevalia meski kwenye nyuso zao. Pamoja na hayo wamevalia kichungi kichwani ili wazuie nywele yasije yakamwagikia kwenye maziwa.

Hapa ni shambani na tunaona ya kuwa huyu mkulima ameamua kupanda ndizi mingi sana katika shamba lake. Ni la umuhimu sana kwa kuwa mtu ukiamua kufanya jambo moja na uweke wazo lako hapoa unaweza pata mapato mengi.

Hapa tunaona ndizi mingi sana ambayo yamepangana. Kunao watu ambao wanapandisha ndizi haya kwenye magari haya mawili makubwa.

Wamama hawa wamo sokoni na hao wako katika biashara ya kuuza ndizi ili waweze kupata kipato chao ina ishara ya kuwa tena hawa ni wakulima na wamepanda ndizi kwa wingi na wameweza kuileta soko siku ya leo.

Haya ni mahindi ambayo yamevunwa kwa shamba na yakaletwa kwenye jiko ili moshi iweze kuitua huku na kuzuia wanyama wadogo wadogo wasije wakavamia.

Hawa watu wanaonekana kunyunyizia dawa kwenye josho hili la ngombe, kwa kuwa wanataka kupunguza wadudu ambao wanashika hawa.

Ndizi haya unazo ziona wamevalisha makaratasi, kwa kuwa ndege wakiona wameiva wanakuja na kuvamia na wanaweza leta hasara kubwa sana kwa mkulima.

Gari hili amabalo limesimama inasafirisha maziwa katika nchi yetu ya kenya watu wakiwa wamekamua ngombe zao majumbani huwa wanazileta katika nyumba ya maziwa hili gari hili lisafirishe hadi miji mikubwa.

Kilimo ya ndizi ina manufaa mengi sana kwa mkulima kwa kuwa, mtu akipanda ndizi mingi yakiiva unachukua sokoni halafu unauzia wateja.

Huku ni barabara, na tunaona mtu amabye anaendesha pikipiki akisafirisha maziwa inaonekana kuwa maziwa haya inahitajika kupelekwa kwa duka kwa haraka kwa kuwa yaweza haribika.

Hapa ni zizini kuna mkulima ameketi chini ili aweze kukama maziwa kutoka ng'ombe hawa.

Hii hapa ni ndizi, tunaona ya kuwa imeiva sana na inatakikana iliwe kwa haraka isije ikaharibika. Huwa watu wanakula ili yazuie magonjwa mbalimbali.

Hawa ng'ombe wako malishoni na ni ng'ombe ambao hawatoki nje. Huwa wanapewa chakula kwenye mizinga yao na hawa waneleta maziwa mengi sana.

Hapa ni shambani na mkulima ameweza kupanda ndizi. Ndizi ina manufaa mengi sana kwa mkulima na pia kwa mnunuzi kwa kuwa mtu ambaye amepanda anaweza kupata pesa na mtu anayuekula anaweza kupata lishe bora.

Huyu mtu ambaye amechuchumaa huku akikama maziwa, huyu ng'ombe amesimama na ameweza kutulia sana inaishara ya kuwa anaelewana na mkulima ama mlinzi wake.

Hapa ni zizi la ng'ombe. Na ng'ombe huyu amesimama ili aweze kukamuliwa. Mkulima anatumia mashine ya kukama maziwa kwa kuwa yeye anaweza kuwa na ng'ombe wengi.

Watu hawa wamepata kipato kutoka shambani, na wameleta mazao yao kuanika kwa jua ili yaweze kukauka na waweze kuyasiaga kama wanahitaji ya kukula.

Maganda haya tunayoyaona ya ndizi ambayo haijaiva. Katika nchi yetu ya Kenya baadhi ya watu hua wanapika yakiwa mbichi ili wakule pamoja na maharagwe.

Huku ni shambani. Na inaonekana ya kwamba mkulima amepanda ndizi kwa wingi sana. Na kwa kila mara ukiwa mkulima wa mmea kama hii, unaweza kujipa kipato cha hali ya juu sana.

Kwa shamba hili kuna sehemu ambapo wamelima na mkulima amepanda kwa sehemu nyingine ndizi pamoja na nyasi ya kulishia ng'ombe.

Hapa ni sokoni na tunaona baadhi ya matunda ambayo yameiva sana haya ni kama vile ndizi, nyanya, machungwa.

Hapa ni shambani na tunaona ya kwamba mkulima ameweza kupata ndizi mingi sana na akiweza kuyauza atapata pesa nyingi.

Huku ni shambani na tunaona ndizi makubwa sana ambayo yameanza kuiva na inaashiria kuwa huku kuna rotuba mingi sana.

Hapa ni mahabara na huyu ni daktari ambaye amesomea mambo ya kupima maziwa na yeye anajaribu kithibitisha kama hii maziwa ni nzuri ama yamearibika.

Ndizi ina manufaa mingi sana katika maisha yetu mtu hata akiwa na shida lolote na aende hospitali daktari huwa anamwambia ni vizuri ale ndizi ili izuie magonjwa mengi yasimpate.

Tunaona watu ambao wanatembea katika zizi la ng'ombe, hawa ng'ombe huwa wanafugwa kwa minajili ya maziwa. Wakulima hawa hua wanapata pesa mingi sana kutoka hawa wanyama.

Hapa tunaona ng'ombe na mkulima amechuchumaa ili akamue maziwa. Ng'ombe hawa wana umuhimu kubwa sana kwa kuwa wakitupa maziwa tunaweza kuuza na tupate hela.

Hapa kuna watu wawili ambao wameshika mitungi ambayo maziwa yamejaa. Ina ishara kwamba hawa wako kwenye kiwandani na wako wakichanganya maziwa ambayo wakulima wameweza kuyaleta.

Mtu huyu ambaye amesimama na anapima maziwa akimwagia mitungi kubwa kubwa ni mkulima kwa kuwa ameleta maziwa yake ili wakusanye kwa pamoja alafu mnunuzi asafirishe aende auze.

Ng'ombe wana umuhimu mwingi sana katika maisha yetu hasa kwa wakulima ambao wanachunga hawa. Wakiuza wataweza kupata pesa mingi sana na pia maziwa wanaweza kunywa na familia zao.

hapa ni shambani, na tunaona mahindi ambayo yamemea na kustawiri kwa kishindo. Huku inaonekana ya kwamba mkulima ameweka mbolea ya kutosha.

Haya ni maziwa na yanaonekana ya kwamba yameganda. Katika nchi yetu ya Kenya ukiganda maziwa unaeza kutegeneza mala ambayo unaeza kunywa ama kuuzia wateja wako.

Tunaliona uvunaji makubwa sana wa ndizi. Mkulima anaonekana kuwa alipanda ndizi kwa wingi sana kwa shamba lake na amepata mazao mazuri yanayopendeza .

Huku ni zizini. Na mkulima amebeba tanki ya ku spray ng'ombe kwenye mgongo. Anajaribu kunyunyuzia dawa kwa huyo ng'ombe ili asije kupatwa na kupe.

Huku ni shamba na tunaona ya kwamba mkulima ameweza kupanda mimea aina ya ndizi kwa kuwa kwa maisha yetu ya kila siku watu wengi hupenda huu matunda kwa kuwa lina umuhimu kubwa sana kwenye afya yetu.

Huyu mtu ambaye amesimama na anshika mtungi ya maziwa akimwaga, anaonekana kuwa yeye anafanya kazi humu, na maziwa yanaletwa kwa wingi.

Ndizi lina faida kubwa sana katika maisha yetu ya kibinadamu kwa kuwa ndizi huwa inatupea afya mzuri kwa kuizuia magonjwa mbalimbali isitushike.

Tunaona ndizi mengi sana ambayo yamevunwa kutoka shambani yaonekana ya kuwa bado hayajaiva na inapaswa wapeleke sokoni ili wafanyi biashara waweze kuuza.

Kilimo ya kupanda ndizi, ina umuhimu mkubwa sana kwa mkulima kwa kuwa anayepanda ndizi kwa wingi anaweza kupata mavuno mengi na anaweza kuuza kwa wingi.

Majumba haya ya kuuzia maziwa katika nchi yetu ya Kenya, yanazidi kuongezeka, Kwa Kuwa wakulima pia nao wanaongea ng'ombe Na wanapata maziwa mengi.

Mahindi haya ambayo yamo shambani yamekauka, na ina ishara ya kwamba iko tayari kuvunwa kwa kuwa msimu huu ni wa kiangazi na mkulima anahitajika kutoa mahindi haya kwa shamba.

Ukamuaji wa maziwa kutumia mitambo ya mashine inahitaji wakulima ambao wako na ng'ombe wengi sana na ambao wanatoa maziwa kwa wingi.

Ng'ombe hawa wa nyumbani ambao wanalala chini wanaonekana ya kwamba wameshiba na huyu ndama ameamua kujilaza chini ili aweze kupumzika.

Huyu daktari ambaye amesimama ,na amevaa koti refu jeupe. Ako katika mahabara na anajaribu kupima maziwa ili ajue kama iko hali salama

Haya ni ndizi ambayo hayajaiva. Huyu mtu ambaye ameketi chini anaweza kuwa ni mkulima na anaonyesha ya kwamba hii ndizi lina umuhimu gani katika afya yetu ya kila siku.

Ndizi katika nchi yetu ya Kenya ina manufaa mingi sana kwa ununuzi na pamoja na mkulima kwakuwa mkulima akiweza kuuza ndizi haya anaweza kupata mapato yenye kusaidia familia yake, kwa upande mwingine mtu anayenunua ambaye ni mnunuzi atakula na awe na afya nzuri.